Mzungumzaji aliyevaa shati jekundu, akizungumza kwa kutumia kipaza sauti mbele ya bango ya rangi nyekundu lenye nembo ya maandishi ya jina la benki ya kibiashara inayotoa huduma mbalimbali za kifedha, bango hio ina muundo wa mviringo na maandishi ya kifahari, ya kusisitiza utambulisho wa kampuni zungumzaji anaonekana akiwa kwenye tukio rasmi labda uzinduzi wa huduma mpya au mkutano na wateja.

Bango la matangazo ya benki likisisitiza huduma za kibenki kupitia simu kwa urahisi mahali popote na wakati wowote, rangi nyekundu na nembo ya jumba likiambatanisha chapa huku maandishi ya kidhamilia kuonyesha uhuru wa kifedha kutumia teknolojia, maelezo yake yanahamasisha wateja kupakua programu ya kibenki kwa kupitia simu au vifaa vya "kielektroniki".

Tangazo la kadi ya kibenki likionyesha toroli jekundu la ununuzi, ambalo limejazwa matunda ya aina tofauti kama: tufaha, machungwa na ndizi, likihamasisha matumizi ya kadi kufanya manunuzi na kuokoa kiasi cha pesa , kwa ujumbe wake kwenye kadi unahusu punguzo maalumu la kiasi cha shilingi mia tano pale unapotumia kadi kununua bidhaa.

Sehemu ya ndani ya chumba cha burudani, labda klabu au baa, likiwa na watu wengi wakifurahia vinywaji na mazungumzo, kaunta nyekundu imejaa chupa na vikombe, ukuta ukiwa na mapambo, kama mabango pamoja na kamba za buibui, taa za bluu na nyekundu zinazunguka kwenye mandhari ya ndani, zikiunda hali ya furaha na usiri usiku.

Sehemu ya ndani ya baa ya kisasa, yenye mvuto wa burudani na muingiliano wa kijamii, ndani kuna taa za kuvutia za bluu na za zambarau, zinazoangaza ukumbi mzima, mapambo ya dari na sehemu ya vinywaji yenye chupa mbalimbali za vinywaji, watu wakiwa wamesimama wakizungumza na wengine wakifurahia. Ikiashiria mazingira ya starehe na mapumziko. Muonekano huu unaweza kudhihirisha biashara ya burudani maeneo ya mjini.

Eneo la baa lenye mvuto wakimwonekano wa asili, ikiwa na dari ya mbao thamani ya mbao na upambaji wa matofali inayotengenezwa lango la kuvutia, kaunta imepambwa kwa chupa mbalimbali na ishara tunazong'aa ikionyesha kuwa baa imeandaliwa vizuri kwa huduma za vinywaji ,viti na meza vimepangwa katika sehemu ya mbele kwa ajili ya wateja kukaa huku mwangaza wa kawaida ukisaidia kuunda mazingira ya utulivu na ukaribisho.

Sehemu ya uuzaji wa magari kuwa na gari jipya lililofunguliwa sehemu ya mbele ikionyesha dashboard viti na usukani ambapo viti na usukani vimefunikwa kwa plastiki kwa ulinzi ishara ya kwamba gari bado haijatumika rasmi kuna siku ni kubwa ya kugusa katikati ya dashboard vitoke vya kudhibiti akisikia utagia na sehemu ya vikombe.

Gari nyeusi ya kuvutia, ikiwa imeegeshwa mbele ya kituo cha biashara ya magari, ambapo watu wawili wamesimama pembeni wakishirikiana katika hali inayoonekana kama makabidhiano au ununuzi. Dirisha kubwa la jengo likionesha magari mengine ndani, likidokeza uwepo wa chaguo mbalimbali za usafiri. Mandhari ya anga ni mawingu mepesi ya mwangaza wa asubuhi au jioni, kuongeza mvuto wa mazingira.

Eneo la uuzaji wa magari likiwa na magari matatu yana rangi nyeusi yakiwa yamepangwa kwa mistari katika eneo la wazi karibu na ukuta wa zege, huku kukiwa na gari pembeni. Mandhari hii inaashiria sehemu ya ununuzi wa magari au usambazaji na mpangilio wake unaonyesha utunzaji mzuri na maandalizi ya magari hayo kwa biashara.

maonyesho ya mauzo ya gari ambapo gari moja limefunguliwa sehemu ya ndani hasa upande wa dereva, likiwa limewekwa ili kuonyesha muundo wa viti usukani na vipengele vya kisasa vinavyovutia wateja ,gari linaonyesha ubora na usanifu wake kupitia vifaa vya ngozi na teknolojia ya kurekebisha vitu kwa umeme pamoja na zulia linalolinda sakafu .huu ni mfano wa uuzaji wa magari unaoweka magari kwa namna ya kuvutia wateja .

Sehemu ya ndani ya gari upande wa dereva, ambapo tunaona usukani wenye alama ya kampuni ya "subaru". Dashibodi inaonyesha redio iliyosetiwa kwa masafa ya themanini na nane nukta tisa, pamoja na viashiria vya kasi, mafuta na mzunguko kwa injini. Sehemu ya katikati ina kifaa cha kuendeshea gia, pamoja na vitufe vya kudhibiti hali ya hewa na vipengele vingine vya gari. Eneo hili linaonyesha ni eneo la kuuzia magari.

Sehemu kubwa ya ndani ya jengo la uuzaji wa magari, ambapo kuna gari jeupe ya abiria ikiwa imeegeshwa, gari hii lina magurudumu yenye mwonekano wa kisasa, vioo vya giza pamoja na sehemu ya juu ya kubebea mizigo, pembeni kuna magari mengine yamepangwa pamoja na mapambo yanayoashiria msimu wa mauzo au sherehe. Mwonekano huu unaonyesha mazingira ya uuzaji wa magari kwa kitaalamu, ambapo wateja huonyeshwa sifa za gari.

Sehemu ya ndani ya duka ikiwa na mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa. Ukiwa ni mfano mzuri wa teknolojia rafiki wa jamii inayoboreshwa upatikanaji wa maziwa yaliyotibiwa na safi. Imeundwa kwa rangi na maandishi yanayosisitiza afya, usafi na urahisi wa kupata bidhaa, huku ikijumuisha mandhari ya kijani na miale ya maziwa ya kuimarisha ujumbe wa upatikanaji wa bidhaa maziwa.

Sehemu ya nje ya duka lenye mlango uliofunguliwa, ambalo linaonyesha uzingatiaji wa huduma za chakula. Hasa bidhaa za maziwa, mayai na mkate. Ukuta wa mbele una picha za bidhaa na maandishi yanayovutia, yakionyesha lengo la biashara ya chakula safi, salama, na lishe bora. Rangi ya blue na vifaa kama friji huonyesha muundo wa kisasa na utayari wa kuhifadhi chakula kwa hali bora.

Mashine ya kisasa inayotumika kutoa maziwa yaliochemshwa kwa njia salama na ya kisasa. Maziwa hii ina nembo ya ng'ombe, ikiashiria kuwa maziwa yanayotolewa ni mapya na salama kwa matumizi. Mashine iko ndani ya jengo na ina skrini ndogo na vitufe vinavyotumiwa na wateja, ili kuchagua kiasi cha maziwa anachotaka. Mtu mmoja anaonekana akielekea kwenye skrini akijiandaa kupata huduma.

Mashine mbili za kisasa za kuuza na kusambazia maziwa, zikiwa na rangi nzuri nyeupe na bluu, kila moja ikiwa na skirini na kipadi ya kuingizia maelezo. Hii inaongeza mvuto wa huduma kwa walaji, chini ya mashine kuna chupa za rangi mbalimbali na kuna mtu mmoja akimimina maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwenye chombo cha rangi ya chungwa.

Eneo la duka lenye mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa ikionyesha mfano bora wa teknolojia inayo wezesha upatikanaji wa lishe bora kwa bei nafuu, hasa katika miji yenye uhitaji mkubwa wa bidhaa safi na salama, hii inaonyesha ujumuishaji wa huduma za kiteknolojia pamoja na ujumbe unaolenga usalama wa chakula na uthibitisho bora kutoka kwa wahusika wa kiufundi.

Mashine mbili za kisasa za kuuzia na kusambazia maziwa moja kwa moja zikiwa zimewekwa nje ya duka kwenye eneo la barabara. Mashine hizi zimepangwa karibu zikiwa na rangi ya bluu na kijivu. Zikiwa na skrini ya kidigitali na paneli kwa ajili ya kumdhibiti mtumiaji. Mazingira haya yanajumuisha sakafu ya vigae na sehemu ya kupumzikia, ikiwa na miundombinu ya biashara.

Mashine ya kuuza na kusambazia maziwa kwa njia ya kisasa moja kwa moja. Ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeusi, ikionyesha usafi na mvuto wa bidhaa. Kuna skrini kubwa inayotoa maelekezo au matangazo, pamoja na skrini ndogo na sehemu ya kutolea maziwa kwa matumizi ya wateja. Hii inaonyesha dhamira ya usalama na ubora wa ushirikiano katika sekta ya kilimo na mnyororo wa thamani ya maziwa.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa moja kwa moja ikisisitiza kuwa maziwa yametibiwa, yamechanganywa vyema na yako tayari kunywewa. Mashine hii ina skrini na kipanya cha kuingizia taarifa ikiwa ndani ya duka dogo lililowekwa vifaa kama kompyuta na chupa za mafuta ya kupikia. Hii huonyesha maduka madogo yanayouza bidhaa za maziwa au bidhaa za chakula.

Mashime mbili za kisasa za kuuzia maziwa kwa mfumo wa umoja kwa moja sikiwa na sehemu ya kuweka malipo na kudhibiti huduma, mandhari zinaonesha usafi teknolojia na picha ya ngombe, ikihamasisha bidhaa ya maziwa salama na tayari kwa kunywa mpangilio huu unahakikisha maendeleo ya minyororo ya dhamani ya maziwa kwa kutumia suluhisho ya kidijitali na ufalme eneo ya mjini na vijijini.

Mtu aliyevalia koti refu la bluu, akiwa anatumia mashine ya kisasa ya kuuza maziwa. Mashine hii ina maandalizi ya kidijitali, na muundo unaovutia, ikiwa na picha ya ng'ombe, na glasi ya maziwa safi. Muonekano wake unasisitiza usalama, tecknolojia na upatikanaji wa maziwa kwa bei nafuu katika mazingira ya mtaa, tunaweza kuitumia kama mfano wa biashara ya jumuishi ya lishe mbinu ya kisasa ya usambazaji wa maziwa na chakula.

Mashine ya kisasa ya kuuzia na kusambazia maziwa, iliyowekwa sehemu ya nje ya duka. Mashine hii ina vipengele vya teknolojia kama skrini ndogo na "keypad" kwa ajili ya muingiliano kwa mteja, na muundo wake unaonekana kuvutia kwa uwasilishaji wa bidhaa safi na salama. Morning aumbo ya ng'ombe na matone ya maziwa yaliyopamba juu ya mashine yanasisitiza asili ya bidhaa, huku mpangilio wa vifaa ukiwa mzuri.

Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya jengo la duka linalotoa huduma za maziwa, ikiwa na milango na madirisha ya bluu. Kuna meza iliyo na beseni na vifaa mbalimbali vinavyoashiria shughuli ya kijamii au biashara ndogo ya maziwa. Mandhari hii inaakisi huduma ya chakula kwa jamii kwenye mazingira ya mtaa au mkutano wa kijirani, unaochochea ushirikiano wa kiuchumi.

Jengo la biashara lenye milango na madirisha ya rangi tofauti, huku muonekano wa nje ukibeba mandhari ya mtaa wa biashara wenye maduka na huduma mchanganyiko. Mtu mmoja amesimama mlangoni na kuna bango la bidhaa maarufu la kinywaji, ukuta wa jengo unaonekana wa rangi mbili na paa la bati linaloonyesha mtindo wa kawaida wa ujenzi wa mtaa, shughuli hii inatafsiriwa kama sehemu ya utoaji wa huduma mbalimbali.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa kwa mfumo wa moja kwa moja, ikiwa ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali. Mashine hiyo ina muundo wa kuvutia wa bluu na nyeupe, ikiambatana na picha ya ng'ombe kwenye nyasi na muonekano wa kidigitali wa matumizi ya wateja. Mpangilio huu unaonyesha muunganiko wa teknolijia, huduma ya maziwa na biashara ya mtaa unaowezesha upatikanaji wa lishe safi na salama kwa urahisi.

Eneo la biashara linalo uza maziwa na bidhaa nyingine za chakula kwanjia ya kisasa ikizingatia matumizi ya mashine ya maalumu ya matangazo za bidhaa kama maziwa na mafuta ya kupikia. Inaonyesha namna teknolojia rahisi na Ubunifu wa ufikaji wa maziwa safi unavoweza kuboresha usalama wa chakula na kuboresha mazingira kwa watumiaji hasa katika maeno ya mjini.

Mashine ya kuuza na kusambazia maziwa, ikiwa na chapa yenye maandishi meupe, pia imewekwa ndani ya jengo, na mashine hiyo ina nembo yenye picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa safi, ikitangaza maziwa yanayopashwa moto na yenye ubora, ina dirisha la kuchotea maziwa pamoja na kiipadi za kuingizia taarifa na skrini ya kidigitali, ikiashiria teknolojia rafiki kwa watumiaji wa maeneo ya mijini na vijijini.

Duka la kuuzia maziwa kwa kutumia mashine ya moja kwa moja iliyoandaliwa katika mazingira ya kawaida. Sehemu ya nje kuna chombo cha kuhifadhia maziwa pamoja na trei ya mayai ikiashiria huduma mchanganyiko zinazowezesha wakulima kuongeza thamani ya mazao yao, kwa mtazamo wa mali isiyohamishika muundo huu wa biashara unaweza kuwa sehemu ya mfumo wa huduma za kilimo zinazojumuishwa ndani ya jengo moja.

Sehemu maalum ya maziwa katika Sehemu maalumu maziwa katika duka kubwa, kabati limepangwa kwa ustadi zikiwa na bidhaa za maziwa mbalimbali kama: yogati, maziwa ya kopo, maziwa safi na maziwa yanayopakiwa kwenye mifuko ya plastiki, juu kuna bango linaloonesha ni sehemu ya maziwa ikisisitizwa upatikanaji wa maziwa mapya.

Mashine maalumu ya huduma ya kusambaza maziwa safi, iliyowekwa kando ya jengo katika mazingira ya mtaa. Mashine hiyo hutumika kama kituo cha kuchota maziwa, yaliyochemshwa kwa ubora wa hali ya juu, kwa mfumo unaokubali matumizi ya mitungi au vyombo kwa wateja. Pembeni kuna mashine nyingine ya mafuta ya kupikia, ishara ya huduma ya bidhaa kutoka kwenye maduka tofauti, yaliyopo eneo hilo.

Mashine ya kuuza maziwa kwa mfumo wa moja kwa moja, yakiwa na muundo wa kisasa wenye sehemu ya kidigitali kwa malipo na udhibiti wa huduma, muonekano wake ulio jaa picha za maziwa na alama ya mandhari ya ng’ombe unaashiria usafi na ubora wa maziwa au bidhaa inayotolewa. Mashine hii ni suluhisho linalo endana na mahitaji ya miji, ikiwezesha upatikanaji wa maziwa yaliyo pakiwa kwa usalama, na urahisi wa bila msongamano wa wauzaji.

Banda maalumu la kisasa kwa ajili ya kuuza na kusambaza maziwa safi moja kwa moja kwa walaji. Likiwa limepambwa kwa mapambo na mabango yanayosisitiza ubora wa bidhaa ya maziwa, yaliyo tayari kunywa na safi kila siku. Mabango hayo pamoja na viti vya plastiki, vikiwa vimewekwa pembeni, vinaashiria mazingira safi kwa wateja kwa ajili ya kununua na kunywa maziwa hayo.

Eneo la nje la jengo la kijani lenye muundo wa kibiashara, ambapo mtu mmoja aliyevalia sweta jekundu anaingia kupitia mlango wa wazi. Ukuta wa jengo hili umechorwa kwa rangi mbalimbali pamoja na alama za michoro ya wanyama na nembo za vilabu maarufu. Huku dirisha ambalo limezibwa kwa vyuma likionekana upande wa kushoto. Mlango mwingine unaonekana upande wa kulia ukiwa umechorwa kwa vivutio vya picha na alama zinazoashiria huduma zinazopatikana.

Eneo la duka la maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na mashine ya kisasa ya kuuza maziwa moja kwa moja ndani yake. Dirisha la mbele limewekwa nondo kwa usalama, na ukuta wa nje umewekwa bango kubwa lenye picha ya maziwa katika vyombo tofauti, na mandhari ya ng’ombe aliyepo kwenye nyasi; ikihamasisha bidhaa ya maziwa iliyo safi. Mpangilio huu unaonesha mbinu ya kisasa ya usambazaji wa maziwa kwa njia salama.

Sehemu ya mbele ya jengo la biashara ya jengo la biashara iliyopo pembezoni mwa barabara, ambapo sehemu ya chini ina maduka kadhaa na hujihusisha na huduma mbalimbali, kama vile; saluni na bidhaa za chakula, kuta za jengo zimepambwa kwa matangazo na mabango yanaoonyesha huduma na bidhaa zinazotolewa, huku eneo lingine likiwa na uzio mdogo wa chuma na sakafu ya kokoto au mawe yaliyopangwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza na kusambazia maziwa ikiwa na muundo wenye sehemu ya kuwekea pesa au kutumia kifaa cha kidigitali pamoja na sehemu ya kugawa maziwa moja kwa moja kwenye chombo cha mtumiaji, muonekano wake niwa kitaalamu na alama za usindikaji wa maziwa unaashiria maziwa ambayo yamechakatwa na ni salama, eneo hili linaonekana ni eneo kwa ajili ya duka la kuuzia maziwa.

Eneo la ndani la duka la kisasa kukiwa na muhudumu aliyevaa koti jeupe akiwa mbele ya jokofu liliopangwa kwa safu na pakti nyingi za bidhaa ya maziwa hasa aina ya mtindi yenye ladha mbalimbali. Pakti hizo zina rangi tofauti kama nyekundu, nyeupe na samawati ikiashiria utofauti wa ladha au chapa. Mandhari ya duka inamwangaza mzuri na nafasi ya kutosha hali inayoonyesha ni sehemu rasmi ya soko la rejareja au jumla.

Eneo la ndani kuna mtu akimimina kimiminika kutoka kwenye mtunga kupimia hadi kwenye chombo kingine ndani ya chumba chenye vifaa mbalimbali tuna jokofu chombo cha chuma daftari kama cha plastiki lakini sokoni vya kuvalia mazingira haya yanaashiria hatua za uzalishaji au upimaji wa bidhaa ya maziwa kama vile mtindi au maziwa safi.

Mashine ya kuuza na kusambaza maziwa kwa njia ya kisasa ikiwa na skrini ndogo na kitufe cha kuingiza taarifa, huku upande wa mbele ukipambwa na picha ya ng’ombe wakichonga kwenye wanda wa kijani huku juu ya mashine ikiwa na nembo ya kampuni pamoja na mawasiliano yao ya simu, barua pepe na tovuti. Hii teknolojia inawezesha wateja kununua maziwa safi kwa kiasi wanachotaka na kwa gharama nafuu na bila kupitia maduka makubwa wala madalali.

Sehemu ya nje ya duka la samani lililopambwa kwa rangi ya kuvutia, likiwa na mabango na madirisha makubwa ya kioo inayodhihirisha sofa na viti mbalimbali vilivyopangwa kwa utaratibu wa maonyesho, ndani sofa nyingi zimeandaliwa kwa mvuto zinaonyesha chaguo tofauti za muundo wa rangi; madhari inaakisi biashara ya mtaa inayotoa samani nafuu na za ubora kwa wateja wa mjini.

Shughuli ya useremala ambapo mtu mmoja anatumia mashine ya kukatia mbao juu ya meza ya kazi. Mazingira ni ya nje mbele ya jengo lenye rangi iliyopauka huku vifaa mbalimbali vya kazi vikiwa vimetapakaa mezani pamoja na vipande vya mbao, sakafu imejaa masalia ya mbao mtu mwingine anaonekana nyuma akifanya kazi ngingine. Mpangilio huu unaonyesha ni sehemu ya shughuli ya utengenezaji wa samani tofautitofauti.

Eneo la ndani la chumba cha maonesho au biashara ya samani hasa sofa na viti vya kukalia, ikiwa na mpangilio wa kisasa na unaovutia. Samani zimetandazwa kwa mitindo tofauti, kuna: sofa yenye sehemu nyingi, viti viwili na viti vya mkono; kwa rangi kama kijivu na bluu. Mandhari ina mwangaza safi wa dari; mapambo kama meza ya kahawa, mikeka na mimea ya ndani.

Eneo la biashara ya samani likiwa na sofa ya kijivu lenye mito mitatu ya mapambo, ikiwa imewekwa juu ya rundo la mawe katika mazingira ya nje, mbele kuna barabara yenye magari, huku jengo lililo karibu likiwa na bidhaa zilizopangwa hususani mbao, mito ina michoro ina rangi kama njano, nyeupe na nyeusi zikiongeza mguso wa kisasa mandhari yenye sura ya kawaida.

Duka la samani lililoandaliwa kwa mvuto wa biashara za mtaa ambapo sofa na magodoro yamepangwa nje kwa urahisi wa mteja kuona bidhaa kabla ya kuingia ndani. Jengo linabango kubwa lenye picha za bidhaa mbalimbali za nyumbani na mandhari inaonyesha kuwa eneo hilo linapatikana kwenye mazingira ya mtaa wenye shughuli, kwa muktadha wa mali isiyoamishika mpangilio huu unawakilisha muundo wa biashara ndogo zinazotumia sehemu ya mbele ya majengo.

Eneo la biashara likiwa na thamani ya vitu mbalimbali limepangwa kwenye mandhari ya nje au ghara la wazi ikiwe sofa la kijivu lenye mito miwili yenye mchoro pamoja na viti viwlili vilivyotuna vya kifahari. Nyuma kuna kontena la wasamati la manjano likionyesha mazingira ya soko au duka la samani mimea ya kijani pia inaonekana kuleta uhai wa mandhari mpangilio huu wasamani unaakisi utengenezaji wa asili na ubunifu wa kibiashara.

Mazingira ya wauzaji wa samani katika banda la wazi najipata dubai ambapo meza ya mviringo ya mbao na viti vinne vya mbao nimepangwa kwa kuvutia samani hizi ziwe kwenye sakafu ya udongo huku sema nyuma ikionekana kuwa na samani zaidi ikashika kuwa ni eneo la maonesho au duka la bidhaa za mikono hii inaakisi ya shughuli ya ujasiriamali wa kisanii.

Sehemu ya ndani ya jumba la uuzaji wa samani lenye mpangilio wa kuvutia wa sebuleni, ambapo sofa za kijivu na viti vya mapumziko vimepangwa kwa mtindo kuonyesha mandhari ya nyumbani; meza za kahawa pamoja na mapambo madogomadogo kama: mito, vitamba na sanamu, pamoja na vinyago vya ukutani; vikikamilisha muonekano wa starehe wa mvuto wa familia ya kisasa.

Sehemu ya ndani ya jengo la kisasa linalovutia wageni kwa mvuto wake wa kimajukumu na muundo wa kupendeza. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya mapokezi ya hoteli ya kiwango cha kati au cha juu. Ikiwa na usanifu wa kuvutia unaoonesha mchanganyiko wa starehe na ukarimu. Ikiwa na sehemu inayozunguka yenye muonekano wa nje au wa ndani uliojaa mwanga safi, usafi na mazingira ya kupumzika, mahali ambapo wageni wanakaribishwa kwa tabasamu na kwa huduma ya kipekee.

Sehemu ya ndani ya hoteli, ikionyesha huduma ya chakula, ambapo muhudumu amevaa sare safi, akimletea mgeni sahani ya chakula mezani. Mandhari ya ndani ina viti na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Ukuta mbao na taa zinazotoa mwanga wa kuvutia. Huku mgeni akiwa ameketi kwa utulivu, akisubiri kupewa huduma. Muonekano huu unakisi hoteli inayojali wateja kwa kutoa huduma ya chakula.

Sehemu ya ndani ya chumba cha kilichoo pangwa kwa ustadi chenye kutoa faraja na utulivu kwa mgeni, kitanda kikubwa kimefunikwa kwa mapazia meupe yanayoning'inia kwa mtindo wa kifahari pembeni kuna meza ndogo yenye taa ya kupendeza na simu ya mezani tabia ya mawasiliano ya ndani je kuna dawati yenye kiti inayofaa kwa kazi au kusoma na pazia za kijivu zinawafunika dirisha kubwa kwenye mwanga wa kutosha.

Sehemu ya ndani ya mapokezi ya hoteli ya kisasa yenye mazingira tulivu yenye pangwa kuustadi, kuna kaunta ya mapokezi iliyopo katikati ikiwana vitabu, vipeperushi na mapambo ya maua kwa juu ikiadhiria huduma rafiki kwa wageni. Pembeni kuna viti vya kukaa vilivyo panga kwa uzuri pamoja na meza ndogo na kahawa, ikitoa nafasi ya kupumzika au kusubiri kwa starehe.

Sehemu ya ndani hoteli yenye mandhari ya kiutamaduni na ukarimu wa hali ya juu. Kuta na dari zimepambwa kwa michoro ya rangi na miundo inayo vutia, ikiakisi urithi wa sanaa ya kienyeji ,huku meza na viti vikiwa na vitambaa vilivyo pambwa kwa madoadoa ya kuvutia kwa taa zinazo nin’ginia na mimea ya kijani iliyo pangwa kwa ustadi . Wageni wameketi wengine wamesimama wakizungumza kwa utulivu .

Eneo la soko, shughuli nyingi. Ambapo rafu kubwa zilikuwa zimejaa mikoba na mikanda, haina tofauti, rangi mbalimbali na wakubwa tofautitofauti. Watu kadhaa wamesimama karibu wakichunguza bidhaa au wakifanya manunuzi. Taswira hii inaibua uhalisia wa biashara ndogondogo katika muktadha wa mijini, ikionyesha ubunifu wa wauzaji wa mikoba, mikanda, na bidhaa tofautitofauti eneo la sokoni.

Eneo la banda la sokoni, lenye mifuko mikubwa ya nafaka na kunde, kama mchele na maharage; yakiwa yametandazwa wazi kwa wateja. Bei zimeandikwa kwenye karatasi ndogo zilizowekwa juu ya baadhi ya mifuko, zikionyesha bei kwa kipimo fulani. Nyuma ya banda kuna rafu zenye bidhaa na vitambaa vya rangi tofauti, na watu wawili wanaonekana, mmoja amesimama karibu na bidhaa mwingine ameketi.

Muuzaji wa nyanya katika soko la wazi akiweka nyanya kwenye mfuko wa plastiki. Huku watu wengine wakisimama karibu na wengine wakiendelea na shughuli zao kwa nyuma. Rundo kubwa la nyanya linaonekana mbele linaoneshwa upatikanaji mkubwa wa bidhaa na biashara yenye kasi. Muonekano wa soko hili ni mfano hai wa uchumi wa kila siku kwa jamii.

Mazingira ya sokoni ambapo muuzaji ameketi chini akiwa na mazao mbalimbali ya chakula, matunda ya njano yaliyopangwa vizuri, vitunguu na mboga za majani; mandhari ni yenye shughuli nyingi ikionyesha muingiliano wa wafanyabiashara na wateja katika mazingira ya soko. Hii ni nyenzo thabiti kwa uchambuzi wa mnyororo wa thamani ya chakula katika muktadha wa kiuchumi wa jamii.

Eneo la soko la vitunguu ambapo muuzaji amesimama nyuma ya meza ya mbao, iliyopangwa ndoo nyingi za plastiki ambazo zimejaa vitunguu vyekundu. Meza hiyo ipo chini ya turubai la njano inayotoa kivuli ikiashiria mandhari ya nje ya soko au kijiji kuna jua, kitendo cha muuzaji kushika vitunguu kinaashiria ushawishi wa mojamoja kwa wateja wanaokuja kwa ajili ya kuhitaji bidhaa.

Eneo la maonyesho ya bidhaa za jikoni, ambapo wauzaji wanatoa maelezo kuhusu mashine za kutengeneza vitafunwa na visagishaji vya vyakula. Meza zimefunika kwa vitambaa vyekundu na vifaa vimepangwa kwa utaratibu wa kuvutia, huku picha ya vyakula na vifaa zikiwa nyuma, ili kuvutia wateja mazingira haya yanaakisi kwa uuzaji wa vifaa vya nyumbani hasa jikoni.

Eneo la soko lenye pirikapirika za uuzaaji wa nyanya. Waliokaa nyuma ya meza na vifaa vilivyojaa bidhaa hiyo. Huku baadhi wakizungumza na wateja waliobeba mifuko. Nyanya zimetapakaa kwa wingi kwenye vikapu na vyombo mbalimbali, zikionyesha kuwa soko hilo lina bidhaa za kutosha. Mavazi ya watu yalivyo ni rangi tofauti kuongeza mvuto wa taswira hii kila siku.

Sehemu ya soko likionesha banda la muuzaji wa matunda ambalo limepangwa kwa ustadi mkubwa kukiwa na rundo la rangi inayofanya banda hilo lipendeze. Kuna machungwa, nyanya, ndizi, tikitimaji, parachichi, na aina nyingine za matunda ambazo zimepangwa kwenye mistari ndani ya kikapu. Huku muuzaji akiwa amevalia koti la kijani, akipanga machungwa kwenye safu ya chini.

Eneo la soko ambapo wauzaji wawili wamesimama nyuma ya meza kuuza mboga na Mazao mbali mbali kama nyanya, vitunguu,,tangawizi na mboga za majani. Juu ya meza kuna mizani na mmoja wao ameshika simu jambo linadokeza matumizi ya technolojia katika biashara ndogo. Nyuma kuna pilika pilika za soko na nguo zilizotundikwa kuonyesha mazingira ya kila ya sokoni.

Mandhari ya soko la wazi lenye pilikapilika nyingi na mazao mbalimbali kama: nyanya, pilipili hoho, na mboga za majani zikiwa kwenye vikapu na magunia pamoja na bakuli. Mtu mmoja anaonekana akishika bakuli la kijani ambalo limejaa nyanya, akizungukwa na bidhaa nyingi za shambani zinazouzwa moja kwa moja. Muonekano wa mwavuli na vibanda vya nyuma vinaashiria shuguli za kazi ya soko.

Mashine maalumu ya malipo ya kidigitali, ikitumiwa kulipia bidhaa au huduma kwa kadi, kukiwa na kiasi kimewekwa. Muonekano huu unadhihirisha mabadiliko yanayoendelea katika tabia ya walaji na wafanyabiashara kuelekea njia za usalama za malipo. Hii huwezesha kufungua mijadala kuhusu upatikanaji wa teknolojia za kifedha na kupunguza utegemezi wa pesa taslimu.

Sehemu ya ndani ya nyumba ya makazi, iliyoandaliwa kwa ajili ya biashara ya kupangishwa au kuuzwa, ambapo kuna jukwaa la kupumzikia lenye paa la uwazi, feni ya dari na sehemu ya kukaa yenye sofa ya rangi nzuri; ikiwa na meza ndogo. Sehemu ya kushoto kuna meza ya kulia chakula na viti, ikaonesha mazingira yanayofaa kwa mkusanyiko wa familia.

Majengo mawili marefu ya kisasa yamejengwa kwa ustadi wa hali ya juu. Katika kitanda chini ya mawingu mepesi, jengo la kushoto lina muundo wa kisasa lenye vyoo vingi vya mbele likiwa na kilele kilicho na ncha. Jengo la kulia lina muundo wa kipekee, linaonekana kuwa ni la kibiashara au mchanganyiko wa ofisi na makazi. Maeneo haya ni maalum kwa ajili ya upangishaji au uuzaji wa vyumba na majengo.

Sehemu ya nje ya jengo la gorofa linalotumika kama makazi au biashara, kuta zake zikiwa na mchanganyiko wa matofali yenye rangi tofauti zinazo vutia na kupendeza. huku dirisha zikiwa nyingi zikionekana upande wa mbele, mlango wa chuma ulioko mbele una bango lenye maandishi ya rangi nyekundu pamoja na nambari ya simu. Ikionyesha ni fursa kuwekeza kwa matumizi ya kibiashara au familia.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na nguo zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu za duka la mavazi hasa mashati yaliyofungashwa kwenye plastiki, yakionesha rangi na miundo tofauti kama bluu, pinki na mipira ya mistari, nyuma ya mashati kuna shatu za suti zilizoning'inia ikionesha duka hili linahudumia wateja wanaotafuta mavazi rasmi na ya kisasa.

Duka kubwa lenye kabati la vioo lililojaa bidhaa mbalimbali kushoto kuna begi pochi na vifaa vya mapambo huku kulia kuna bidhaa zilizo sheheni kwenye chupa masanduku na mapakiti mpangilio huu unahashira duka la huduma mseto, ambapo bidhaa za urembo, usafi na tiba mbadala zinawekwa pamoja kwenye mazingira yaliyo andaliwa vizuri, ikiwa baadhi ya bidhaa ni za miti shamba na viambato vya asili.

Sehemu ya ndani na duka kubwa la viatu ambapo sanduku za viatu vya rangi ya manjano kwa wingi sakafuni huku watu wakichagua na kujaribu viatu kuna mtu ameketi akivaa kiatu na mwingine amesimama akitizama bidhaa na wengine wakitembea au kuzunguka na ni kama huu unaonyesha biashara ya jumla au rejareja, mteja anaolenga mavazi ya miguu ambapo muuzaji upanga bidhaa kwa mpangilio.

Sehemu ya ndani na duka la nguo ambapo nguo nyingi zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na meza. Kuna suruali na mashati yaliyoangikwa au kuonyeshwa kwa safu, huku mpangilio wa mazingira ukionyesha kuwa ni eneo rasmi la biashara. Muundo wa nafasi, taa za dari na vitanda vya kuonyesha bidhaa; inaashiria mazingira ya kisasa ya uuzaji wa mavazi.

Sehemu ya ndani ya duka au eneo la biashara, linalotoa huduma za viatu vya watoto viatu vimepangwa kwa safu kwenye vitanda vya chuma, ikiwa na rangi na miundo mbalimbali kama vile bluu,e pinki na vyenye madoa huku vikining'inia kwa unadhifu kwenye ndoano maalum kila jozi na alama ya bei na ukubwa wa kiatu jambo limewashiria wataja kuchagua kulingana na mahitaji yao.

Rafu za bidhaa ndani ya duka la jumla au rejareja, ambapo bidhaa nyingi za vyakula vya kikorea, zimepangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia, zikiwemo tambi za haraka, mchuzi na viungo vilivyowekwa kwenye paketi zenye rangi angavu. Muonekeno huu unaonesha mbinu bora za upangaji wa bidhaa, zinazosaidia wateja kuchagua kwa urahisi, huku ukitoa picha ya urahisi wa ununuzi.

Sehemu ya ndani ya duka la mikate, likiwa na rafu ya mbao yenye mikate iliyofungashwa kwenye vifungashio vya plastiki. Baadhi ikiwa na miundo ya bluu na nyeupe, nyingine zikiwa na lebo nyeupe na rangi ya machungwa. Mkono wa mtu unaonekana upande wa kulia, ukishika kifungashio kimoja ikionesha mchakato wa kuchagua bidhaa. Hii ni mazingira ya rejareja au duka la chakula ambapo mteja anachagua bidhaa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa vifaa vya umeme vya majumbani itajumisha safu za majiko ya kisasa, mashine za kuosha, na skrini za televisheni zilizowekwa ukutani zikaonesha maudhui tofauti. Wateja wawili wameonekana wakichunguza bidhaa, ikiashiria mazingira ya biashara rejareja au bidhaa muhimu za nyumbani. Mwonekano huu wa duka inayotoa huduma za teknolojia ya matumizi ya kila siku.

Duka maalumu kwaajili ya kuuza vileo ambao limepambwa kwa nembo yenye maandishi na mwangaza mweupe, pamoja na mchoro wa glasi ya divai nyekundu, ndani ya duka kuna mpangilio safi na wakuvutia yenye rafu zilizojaa chupa za vinywaji vya aina mbalimbali ikiwemo divai, pombe kali na vinywaji vingine vya burudani pia kuna sehemu ya jokofu yenye milango ya kioo kwaajili ya vinywaji vinavyohitaji kutuzwa kwenye baridi .

Eneo la ndani la duka kubwa, ambapo kuna mkono wa mtu ameshika chupa yenye rangi nyeupe na kifuniko cha bluu. Ikiwa katika sehemu ya duka ambapo bidhaa mbalimbali za vyakula zimepangwa kwenye rafu, chupa hiyo imetengenezwa kwa plastiki na ina mchanganyiko wa rangi ya bluu, nyeupe na nyekundu. Ikionesha bidhaa iliyosindikwa kwa matumizi ya chakula, mandhari ya nyuma inaonesha safu za bidhaa zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri.

Safu za bidhaa ndani ya duka kubwa, ambapo kabati zimejaa vinywaji vya rangi mbalimbali, bidhaa za kopo na paketi za vyakula vilivyofungwa. Muundo wa rafu, mpangilio wa bidhaa na mandhari ya nyuma yenye bidhaa zaidi inaonyesha mazingira ya uuzaji wa jumla au rejareja kwa bidhaa za chakula na vinywaji. Hii inaakisi ufanisi wa usambazaji wa bidhaa kwa matumizi ya kila siku.

Sehemu safi yenye mvuto, ikiwa na matunda na mbogamboga ndani ya duka kubwa la bidhaa za chakula, ambapo bidhaa zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu za mbao chini ya mwangaza wa kuvutia. Muundo huu wa kuonyesha bidhaa unasisitiza umuhimu wa usafi, upangaji mzuri na usimamizi wa nafasi katika kuboresha uzoefu wa wateja na kuhimiza ununuzi wa chakula chenye afya.